Mtaalamu wa huduma ya meno akiendelea kumhudumia mgonjwa aliyelala kitandani na amefungua mdomo teyari kwa ajili ya kupokea huduma, mtaalamu huyu amevalia mavazi maalumu ya kinga na anatumia vifaa vy kisasa kwa ajili ya kumhudumia mteja huyu aliyepo mbele yake.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa aliyeinamisha kichwa chake akiwa amefungua kinywa kwa ajili ya matibabu, daktari huyu amevaa mavazi maalumu ya kinga na anatumia vifaa vya kisasa kuhakikisha huduma bora na salama anapata mgonjwa.

Taka zinakusanywa na kuchomwa moto sehemu ya wazi, zikitoa moshi mweupe unaopaa juu. Ingawa ni njia ya kupunguza taka, kuchoma hovyo kunaweza kuchafua hewa na kuathiri afya ya watu wanaoishi karibu. Uchangiaji wa taka na utupaji salama ni muhimu kwa afya ya mazingira.

Mashine kubwa inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zinazo chanika, na zina miminwa pamoja na maji mengi huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhiria kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho sehemu muhimu ya usafi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Wanafunzi wakiwa wanaendelea kupanda miche midogo ardhini kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini, huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevaa mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga, kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike, mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalam, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu katika sekta ya afya.

Mtaalumu wa afya wa jinsia ya kike mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weredi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Daktari wa jinsia ya kiume akiwa amevalia koti maalumu la rangi nyeupe na vifaa mbalimbali vya kitabibu akiendelea kumhudumia mtoto aliyekaa kitandani na mama yake, taswira hii inaakisi ubora uliopo katika utoaji wa huduma za afya haswahaswa kwa mama na watoto.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu. Akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akihakikisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume, aliyevalia koti safi la kitaalamu la rangi nyeupe na amevaa vifaa maalumu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato inayomuwezesha kufanya kazi zake za kitabibu katika hospitalini hapo. Taswira hii inaakisi nidhamu na ubora uliopo katika utoaji wa huduma za afya katika hospitali mbalimbali.

Nesi amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibu akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga. Mtoto yupo salama ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto njiti. Mazingira yakiwa ni safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Mtoa huduma akiwa amevalia nguo maalumu za rangi nyeupe na kizibio cha uso, pamoja na miwani akiwa anampa mtoto mdogo chanjo ya sindano aliyepakatwa na mama yake, huku watu wengine wakiwa wamesimama pembeni tayari kusubiria chanjo hiyo, inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali ya mlipuko yanayotokea katika jamii.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani na picha ya mwanamke aliyeinama, pamoja na maandishi yanayosomeka " fibruwaiti" ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Mmea mrefu wa rangi ya kijani kibichi umeota vizuri katika ndoo maalumu ulio wekewa udongo maalumu huu ni mti bola unao tibu magonjwa ya asili na salama kwa mwili wa binadamu. Hasa katika jamiii za kiafrika.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

Vifungashio mbalimbali pamoja na matunda kama; ndizi na nanasi, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kama tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Mmea wa kijani wenye majani madogo madogo, uliovunwa nakuwekwa eneo maalum nakukatwakatwa, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Mmea wa rangi ya kijani na wenye matunda madogomadogo yanayostawi vizuri, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Vifungashio vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri ni mfano wa dawa za mitishamba, zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zinazotokana na mimea ya asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili inayotumiwa katika nchi za Afrika.

Vidonge vidogo vya rangi ya kijani vikiwa vimemwagwa mezani, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala, katika jamii nyingi, zinazotokana na mimea ya asili kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Maji ya limao na tangawizi pamoja na majani ya mimea, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Majani na vidonge vya rangi mbalimbali, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia, kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili wanaotumia watu wengi wa jamii za Kiafrika.

Chupa yenye kasha la rangi ya kijani na maandishi yanayosomeka umuravumba, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi ya tiba ya asili.